Hili ni lori kubwa jeupe ambalo limegeuzwa kuwa kliniki ya rununu lori hili lina maandishi ya beyond zero mobile clinic kliniki hii hutoa huduma za afya hasa katika sehemu ambayo hayana hospitali watu wanaonekana wakitembea.

Hili ni lori kubwa jeupe ambalo limegeuzwa kuwa kliniki ya rununu kliniki hii ina maandishi ya beyond zero mobile clinic inatoa huduma za afya hasa katika sehemu ambayo hawana hospitali karibu.

Hili lori kubwa jeupe ambalo limegeuzwa kuwa rununu ya kliniki linamaandishi beyond zero mobile clinic, kliniki hii hutoa huduma za afya hasa katika sehemu amabayo hospitali haipatikani kwa urahisi.

Hili ni lori kubwa jeupe ambalo limegeuzwa kuwa kliniki ya rununu lori hili lina maandishi ya beyond zero mobile clinic kliniki hii hutoa huduma za afya na saa katika sehemu ambayo hayana hospitali karibu.

Hili ni lori kubwa jeupe lililogeuzwa kuwa kliniki ya rununu. Lina maandishi ya, beyond zero mobile clinic. Kliniki hii hutoa huduma za afya hasa katika sehemu ambayo hayana hospitali.

Hili ni lori kubwa lililobadilishwa kua kliniki ya rununu, imesimama nje likiwa limeandikwa maandishi Beyond Zero Mobile Clinic. Klliniki hii hutoa huduma za afya hasa katika sehemu ambayo ni ngumu kupata huduma hizi.

Hili ni lori kubwa jeupe lililogeuzwa kuwa kliniki ya rununu. Lina maandishi ya Beyond Zero mobile clinic . Kliniki hii hutoa huduma za afya hasa katika sehemu ambayo hawawezi kupata huduma hizi kwa urahisi.

Mwanamke huyu ametabasamu huku amefungua kinyua chake tunaona meno yake ambayo ni meupe huenda mwanamke huyu amekuwa akipiga mswaki kila siku ilikuzuia meno yake yasioze.

Katika sehemu ya juu, meno yanaonekana yakiwa na madoa, na rangi ya njano. Sehemu ya chini inaonyesha meno yale yale baada ya matibabu. Madoa yametoweka, na meno yamekuwa meupe zaidi. Hii inaweza kuwa ni kabla na baada ya kufanya usafishaji wa meno.

Sehemu ya juu tunaona mtu ambaye amefungua kinywa chake na meno yake mengine ya chini hayapo. Sehemu ya chini tunaona mtu huyo huyo ambaye amefungua mdomo na tunaona meno yapo. Hii inaweza kuwa ni kabla na baada ya matibabu ya meno.

Sehemu ya juu tunaona meno ambayo imevunjika na imeharibika .Sehemu ya chini ,tunaona meno hayo yakiwa yamerekebishwa na yanaonekana yakiwa vizuri sana. Hii inaweza kuwa ni matibabu ya meno ambayo yamefanyika.

Watu wanaonekana wakitembea kwenye kidimbwi cha maji chafu. Wengine wanaonekana wamesimama kado wakishuhudia tukio hili. Hii inaweza kuwa ni hatari ya mvua mingi kunyesha ambayo yamesababisha mafuriko.

Watu wanaonekana wakitembea huku wengine wamesimama kwenye kidimbwi cha maji chafu, hali hii inaweza kua imetokea kutokana na mvua kubwa iliyonyesha na kusababisha mafuriko majengo yanaonekana hapo nyuma ambayo yamejengwa kwa hali duni.

Hapa katika uwanja wa ndege. Tunaona moto mkubwa ukiwaka. Watu wanaonekana wakisimama nje wakishuhudia tukio hili. Huenda moto huu umetokea kutokana na hitilafu ya umeme.

Hili ni bango ambalo linatoa ujumbe ya kwamba kutakua na usambazaji wa chakula katika kaunti ya Kiambu. Mradi huu unalenga watu laki tatu wa familia ambayo hawajiwezi kabisa.

Hii ni sehemu ya jengo ambalo imebomoka na kuharibika vibaya, tunaona magari mawili hapo chini ambayo yameangukiwa na vitu. Huenda jengo hili lillijegwa vibaya au liliharakishwa kujengwa.

Hii ni shamba kubwa ambayo imejaa mmea wa chai. Mimea hii hupandwa hasa sehemu ambayo mvua hunyesha kwa wingi. Mimea hii huuzwa nchi za nje na pia hutumika sana humu nchini Kenya.

Hili ni shamba ambalo limepandwa nyanya. Mkulima anaonekana akivuna nyanya ambayo yameiva ambazo ni za rangi ya nyekundu huku yale ambayo hayako tayari ni ya rangi ya kijani kibichi.

Mtu anaonekana akiwa ameketi huku mguuni amefungwa na pingu, huenda mtu huyu ako na ugonjwa wa kiakili na amefungwa ili kumsaidia asiweze kutoroka na awezwe kupelekwa hospitalini ili aweze kupata matibabu.

Hili ni box ya, hyboprofen. Dawa hii hutumika kupunguza maumivu na uchungu mwilini. Box hili lina tembe ishirini na manne ya ibuprofen.

Hii ni dawa ya watoto ya Profen . Kila mililita tano ina milligramu mia moja za Ibuprofen . Maagizo ya uhifadhi yanasema kuhifadhi chini ya nyuzi joto thelathini na mbali na mwanga. Dawa hii imetengenezwa na kampuni yenye makao yake Nairobi Kenya.

Mtoto mchanga amebebwa na mama yake. Tunaona muuguzi amepanua mdomo wa mtoto huku anampa chanjo. Chanjo hii itaweza kumkinga didhi ya magonjwa. Mandhari haya yanaonyesha kwamba wapo hospitalini.

Mtu anaonekana ameketi kwenye kiti huku muuguzi anamdunga sindano. Hali hii inaonyesha kwamba mtu huyu alikuwa mgonjwa na akaenda hospitalini ili aweze kupokea matibabu.

Mtoto mdogo wa kike ameketi chini huku mzazi wake amemuinamisha kichwa amefungua kinywa chake ili aweze kupokea chanjo anayopewa na muuguzi hii inaweza kuwa chanjo inayomkinga kutokana na magonjwa.

Mtoto ameshikiliwa na mzazi wake, huku amefungua kinywa chake ili aweze kupokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Watu wengine wamepanga foleni wakiwa wamebeba watoto wao, wakisubiri zamu yao. Hii inaonekana kama ni mradi wa kuwapatia watoto chanjo.

Mama anaonekana ameketi kwenye kiti, huku amemshikilia mwanamwe mkononi. Muuguzi ambaye amevalia barakoa anamdunga mtoto sindano. Wazazi wengine wameketi huku nyuma wakishikilia watoto wao wakingoja zamu yao.

Mtoto mdogo ananawa mkono wake kutumia sabuni, huku wengine wamepanga foleni wakingoja zamu yao. Hali hii inaonyesha umuhimu wa usafi wa mikono kwa kuwa inaweza kuzuia magonjwa, kama vile kipindupindu.

Mtu anaonekana akinawa mkono wake kutumia maji na sabuni, hali hii inaonyesha umuhimu wa usafi, kwa kuwa inasaidia watu waweze kushikwa na magonjwa kama vile kipindupindu, ambayo huletwa na uchafu.

Huu ni mti wa kiasili ambao una matawi mengi ya kijani kibichi. Huenda ganda au matawi wa mti huu una manufaa ya dawa na hutumika kutibu magonjwa mbalimbali.

Huu ni mti mkubwa wenye matawi mingi ya kijani kibichi, pengine ganda au tawi wa mti huu hutumika kama dawa ya kiasili ili kutibu magonjwa mbali mbali.

Huu ni mti mdogo wenye matawi mengi ya kijani kibichi huenda matawi au ganda ya mti huu unamanufaa na inatumika kama dawa ya kiasili ya kutibia magonjwa mbalimbali.

Hii ni mimea ambayo yamejaa matawi ya kijani kibichi. Huenda matawi haya ya mimea huu ina manufaa ya dawa ya kiasili na hutibu magonjwa mbalimbali.